Madaktari wa meno wawili wa kiume, waliovalia barakoa glovu mikononi pamoja na nguo maalum za kazi wakiwa wamekaa kwenye viti katika chumba cha hospitali ya meno. Huku mgonjwa wa kike akiwa amelala kwenye kitanda akipatiwa huduma hiyo pembeni kukiwa na meza yenye vifaa mbalimbali.

Mama na mwana ambaye ni binti yake wa kike waliovalia kaushi nyeupe, wakiwa wameshikilia miswaki huku kila mmoja akiieielekeza mdomoni, mama huyo akimuelekeza binti yake namna bora ya kusafisha meno kwa usahihi.

Sehemu ya mapokezi hospitalini ambayo wagonjwa huwekwa kusubiri huduma za matibabu mbalimbali pamoja na kuonana na madaktari, ikiwa na wanawake na wanaume waliokaa kwenye viti kwa foleni. Mbele kushoto kukiwa na mlango mkubwa uliofunguliwa, nesi pamoja na mgonjwa mwanaume akipatiwa maelekezo. Huku wagonjwa wengine wakijiandikisha eneo la dirishani.

Madaktari watatu na nesi mmoja waliovalia glovzi, barakoa pamoja na kofia wakiwa katika hospitali ndani ya chumba cha upasuaji pamoja na mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda akifanyiwa oparesheni, pembeni kukiwa na trei la chuma lenye vifaa mbalimbali vya upasuaji huku chumba hicho kikubwa kikiwa na mashine tofauti tofauti.

Wauguzi mbalimbali, madaktari na manesi wa afya ya jamii na usafi, wakiwa katika eneo maalumu la kutolea huduma lililofungwa na kuzungushiwa maturubai, wakitoa chanjo kwa watu mbalimbali waliofika mahali hapo.